Mandizi mambichi na ingine yameiva. Nyanya, pilipilihoho, ndimu, tangawizii, mabati, miti, kisu ya kitunguu, Equity na namba kwenye ukuta.

Kwa kibanda kuna vikapu ambazo zimewekwa, vitunguu, dania, pilipili, pia kuna ndizi ambazo zimefungwa kwenye kamba, kando na mifuko za kubeba vyakula, nguo ziko kwenye kamba pamoja na hanchifu na kuuza , kibanda hiki kimefungwa juu na karatasi nyeusi na kusimamishwa kutumia miti, muuzaji ambaye amevaa kofia nyeusi yuko kwenye kibanda hiki.